Kituo kidogo cha kifedha, kina mshine kubwa inayotumia teknolojia na mfumo wa kisasa wa njia ya kadi, ili kuwarahisishia wateja waweze kutoa pesa au kuangalia salio.

Kituo kidogo cha benki kina mashine kubwa ya teknolojia ya kisasa na mfumo bora wa kuwasaidia wateja waweze kutoa pesa na kuangalia salio lililobaki kwa njia ya kadi.

Benki kubwa inayojihusisha na kutoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile akaunti za akiba, mikopo na kadi za kidijitali za malipo kwa wateja binafsi na mashirika.

Watu wengi wa umri na jinsia tofauti wamekusanyika kwenye eneo la baa kwa ajili ya kupata burudani ya mziki, chakula na vinywaji kama vile vilevi.

Eneo kubwa la baa linamkusanyiko wa vinywaji vya kilevi vya aina mbalimbali kama vile pombe pamoja na tv inayoonyesha vipindi tofauti vya kuwaburudisha wateja.

Mtu amesimama kwenye eneo la baa, anahusika na kutoa huduma mbalimbali kwa wateja wake kama vile; burudani, chakula au vinywaji vya kilevi.

Watu wengi wa rika na umri mbalimbali, wamekusanyika ndani ya eneo moja la kibiashara, kwa ajili ya kupata huduma tofauti, kama vile burudani.

Eneo kubwa zuri la kibiashara linamkusanyiko wa vinywaji vya aina mbalimbali vyenye kilevi, kama vile pombe zinazonywewa na watu kama sehemu ya starehe .

Kituo kidogo kinachojihusisha na kutengeneza, kuhifadhi au kuuza vyombo vya moto vya usafirishaji vya aina tofauti kama vile magari.

Eneo kubwa linajishughulisha na uhifadhi wa vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile magari madogo yanayotumika kusafirisha watu au mizigo.

Chombo kidogo cha moto cha usafiri kinachoitwa gari, kimefunguliwa milango kwa ajili ya kuweza kuwaonesha wateja muonekano wake wa ndani, kabla hawajanunua.

Eneo kubwa la kibiashara lililowazi, lina mkusanyiko wa vyombo vya moto tofauti vilivyopangwa kwa muonekano mzuri, vinayotumika kwa ajili ya usafirishaji wa abiria.

Kituo kidogo cha biashara na cha kisasa, kinatumika kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na ng'ombe, haswa maziwa ya mgando, mtindi, mabichi au yaliyochemshwa.

Kituo kidogo cha kibiashara kinachotumika na wateja wa aina mbalimbali, kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa tofauti ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji.

Kituo kidogo cha kibiashara kinajihusisha na uuzaji na utunzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, kwa mfumo wa teknolojia ya kisasa, ya ubora wa juu.

Kituo kidogo kinajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji, yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa watoto.

Duka dogo linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile maziwa mtindi, mgando, yaliyochemshwa, au mabichi yanayohifadhiwa kwenye jokofu la umeme.

Wateja wapo kwenye kituo kidogo cha biashara, wamekuja kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kulingana na kiasi cha pesa waliyonayo.

Jokofu kubwa la umeme linalotumika kama kituo kidogo cha biashara kwa ajili ya kutengeneza ubaridi mwingi, unaosaidia uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe.

Kituo kidogo cha kibiashara, kina bidhaa za aina mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe kama vile: mgando, mtindi au yaliyochemshwa yanayouzwa kwa bei rahisi.

Kifaa cha umeme kinachotumika kama kituo kidogo cha biashara kwa ajili ya kuhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe kwa njia ya teknolojia ya kisasa.

Jokofu la umeme lililosimamishwa ndani ya chumba kidogo, linatumika kama kituo cha biashara cha uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa njia ya mfumo wa teknolojia ya kisasa.

Kituo kidogo cha biashara ndani ya eneo kubwa; linatumia jokofu la kisasa kwa ajili ya uhifadhi, na utunzaji na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ya ng'ombe.

Kifaa husika kilichosimamishwa kwenye eneo, kinatumika kwa ajili ya kuhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe kwa njia ya teknolojia ya kisasa.

Kituo kidogo kinajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando na mtindi kwa bei ya jumla na rejaleja.

Kituo kidogo cha kibiashara kinacholenga kuuza na kuhifadhi bidhaa mbalimbali, ya maziwa ya ng'ombe kwa njia ya teknolojia ya kisasa na mfumo bora.

Mteja anaingia ndani ya kituo kidogo cha kibiashara, kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi ya bidhaa za aina mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile; mgando au mtindi.

Mteja anaweka hela kwenye jokofu dogo la umeme, linalotumia teknolojia ya kisasa ili kumsaidia aweze kupata huduma, ama bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe.

Jokofu maalumu linalotumia mfumo wa umeme kwa ajili ya kutengeneza ubaridi wa kiasi ili kuweza kutunza na kuuza bidhaa mbalimbali hasa ya maziwa ya ng’mobe.

Mteja yupo ndani ya kituo kidogo cha biashara amekwenda kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa tofauti ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando au mtindi.

Kituo kidogo cha kibiashara kina majokofu mengi ya umeme yanayouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maziwa ya ng'ombe ya kisasa na kienyeji, kwa kadri ya uhitaji wa mteja.

Jokofu kubwa la umeme lenye milango miwili, linatumia tekinologia ya kisasa na mifumo bora kwa ajili ya kuweza kuwauzia wateja maziwa ya ng'ombe.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha kibiashara, kinachotumia jokofu la umeme kwa ajili ya kutengeneza ubaridi wa kiasi, ili kusaidia uhifadhi na uuzaji wa maziwa ya ng'ombe.

Jokofu la umeme limesimamishwa nje ya kituo kidogo cha kibiashara, kinahusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando na mtindi; yaliyo na ubora.

Mtu yupo kwenye kituo kidogo, cha kibiashara anampimia mteja maziwa na kuyaweka kwenye chombo cha plastiki kulingana na kiasi anachohitaji na pesa aliyonayo.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha kibiashara, anaweka hela kwenye chombo husika, kinachotumia teknolojia ya kisasa ili kuweza kumpimia maziwa.

Kituo kidogo cha kibiashara kinatoa huduma mbalimbali ya uuzaji wa bidha ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji kwa wateja wake kulingana na kiasi wanachohitaji.

Mteja amekinga chombo chake kidogo cha plastiki ili aweze kupata maziwa safi yaliyohifadhiwa ndani ya jokofu kubwa linalotumia mfumo wa umeme.

Mtu amesimama kwenye kituo chake cha kibiashara, kinachotumia jokofu kwa ajili ya uuzaji na uhifadhi wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa njia ya teknolojia ya kisasa.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na ng'ombe, kama vile: maziwa mgando, mabichi pamoja na mtindi yaliyopakiwa kwenye vyombo husika vya plastiki, na kuwekwa kwenye eneo la kibiashara, ili kuweza kuuza.

Kituo kidogo cha kibiashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa lengo la kuwaongezea wateja wao virutubisho kwa bei ya jumla na rejareja.

Jokufu dogo linalotumia mfumo wa umeme linasaidia uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa njia ya teknolojia ya kisasa.

Kituo kidogo cha kibiashara kinatumia vifaa mbali mbali kama vile majokofu ya umeme kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa tofauti ya maziwa ya ng'ombe ikiwemo mgando.

Kituo kidogo cha biashara, kinacho jihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wakisasa na kienyeji. Kwa bei ya jumla na rejareja.

Kituo kidogo cha kibiashara kinacho tumia mfumo wa jokofu la umeme kwa tekinolojia ya kisasa ili kuweza kutunza, kuhifadhi na kuuza bidhaa mbali mbali za maziwa ya ng'ombe.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha kibiashara, anajipimia maziwa kulingana na kiasi husika anachohitaji, kwa hela aliyoweka.

Jokofu jeusi la umeme linatumika kama kituo kidogo cha kibiashara kwa ajili ya uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, wa kisasa au kienyeji.

Jokofu la umeme linalotumika kama kituo kidogo cha kibiashara, kinasaidia uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kwa bei rahisi.

Kituo kidogo kinajihusisha na uuzaji na uhifadhi wa bidhaa mbalimbali, zinazotokana na ng'ombe kama vile maziwa ya mgando au mtindi, mabichi na yaliyochemshwa yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji.

Watu wanasaidiana kunyanyua na kuhamisha jokofu la umeme, litakalo tumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uuzaji, na utunzaji wa bidhaa za maziwa ya ng'ombe kama vile mgando au mtindi.

Duka dogo zuri la kibiashara linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa yanayotoka kwa ng'ombe wa kisasa au kienyeji, kwa bei ya jumla na rejareja.

Jokofu dogo la umeme linabidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe ndani yake kamavile mgando, mtindi, yaliyo chemshwa na mabichi yanayo uzwa kwa bei rahisi.

Kifaa kikubwa kinachotumia mfumo wa umeme, kwa ajili ya utunzaji, uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja.

Duka linajihusisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa na kienyeji kwa bei ya jumla na rejareja kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja.

Eneo la biashara linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe ikiwemo mgando, mtindi, mabichi au yaliyochemshwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Wateja wamesimama nje ya kituo kidogo cha kibiashara, wanasubiri kupata huduma mbalimbali ya bidhaa ya maziwa ya ng'ombe, yatakayowasaidia kuwapa watoto wao virutubisho.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha biashara, kinachotumia mfumo wa jokofu kwa ajili ya uhifadhi, na utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe.

Kituo kikubwa, cha wazi, cha kibiashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi ya sofa, ya rangi ya kahawia.

Eneo kubwa zuri, la kisasa, linafanya biashara ya uuzaji wa samani za aina mbalimbali zenye ubora kama vile vitanda vya kulalia.

Eneo dogo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani haswa makochi ya sofa, ya rangi ya kahawia yaliyotengenezwa kwa mbao ya miti imara.

Samani za aina mbalimbali kama vile makochi meusi ya sofa, pamoja na viti vidogo vya kijivu vimepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la biashara ili kuweza kuuza na kupata kipato.

Eneo kubwa la kisasa lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile makochi ya sofa, viti, pamoja na meza zinazouzwa kwa bei nafuu.

Mteja yupo kwenye eneo la wazi la biashara, linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali kama vile, makochi ya sofa yaliyo tengenezwa kwa mbao imara.

Eneo kubwa la wazi la kibiashara limepanga samani za aina mbalimbali kama vile makochi ya sofa pamoja na vitanda kwa muonekano mzuri ili kuwauzia wateja.

Eneo la kibiashara linajikita na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia teknolojia na ubora wa kisasa kwa mbao ya miti imara.

Sehemu kubwa ya kibiashara inatumika kuuza samani zilizotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, kama vile: vitanda, viti, meza, makochi ya sofa nakadhalika.

Eneo kubwa la uwazi linalotumika na wafanyabiashara wanaouza samani za aina tofauti kama vile makochi ya sofa, magodoro, vitanda nakadhalika.

Eneo kubwa zuri la kibiashara, linatumika kuonesha na kuuza samani za aina mbalimbali kama vile; viti, meza, pamoja na makabati.

Samani za aina mbalimbali zinazotumika sehemu kama vile hotelini, migahawani na nyumbani zimepangwa kwa muonekano mzuri katika eneo la biashara.

Eneo kubwa la kibiashara linalojihusisha na uuzaji wa samani aina mbalimbali kama vile; makochi ya sofa na meza zilizotengenezwa kwa ubora wa kisasa.

Eneo la kibiashara linajihusisha na uuzaji wa samani aina mbalimbali zilizopangwa kwa muonekano mzuri, ili kuweza kuvutia wateja tofauti waje kununua.

Samani nzuri zilizotengenezwa kwa tekinolojia ya kisasa, zina rangi ya kahawia pamoja na kijivu, zimepangwa kwenye eneo la biashara ili kuweza kuvutia wateja.

Samani za rangi ya kijivu zimepagwa kwa mwonekano mzuri kwenye eneo la wazi la kibiashara linalojihusisha na uuzaji wa makochi ya sofa, viti nakdhalila (n.k)

Eneo zuri la kisasa la mapokezi ndani ya hoteli inayojihusisha na kutoa huduma mbalimbali za kibiashara kwa wateja wake kama vile malazi na chakula.

Mteja anazungumza na wahudumu kwenye eneo la mapokezi, ndani ya hoteli ili aweze kupata huduma mbalimbali, ikiwemo malazi, chakula kwa mfumo wa kulipia.

Eneo kubwa la soko lenye mchanganyiko wa biashara za aina mbalimbali za bidhaa tofauti kama vile matunda ikiwemo matikiti pamoja na ndizi.

Eneo kubwa la soko linamkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za chakula kama vile mihogo iliyokomaa, ndizi zilizoiva na nyanya zinazouzwa kwa bei ya jumla au rejareja.

Mfanya biashara mdogo yupo sokoni, anafanya kazi ya kuuza zao la chakula linaloitwa vitunguu, alivyovipanga ndani ya ndoo za plastiki kwaajili ya kuweza kujipatia kipato.

Soko lenye mkusanyiko wa vyombo mbalimbali, vilivyotengenezwa kwakutumia bati, kama vile: majiko, makabati, pamoja na makarai ya kupikia chakula.

Mfanyabiashara yupo sokoni na wateja wake, anawapimia nyanya kulingana na kiasi cha pesa waliyonayo ili waweze kwenda kutumia nyumbani kupikia chakula.

Wateja wapo kwenye soko kubwa, wamekuja kwa lengo la kufanya manununzi, ya vitu vya kupikia nyumbani, kama vile: karoti, hoho, nyanya na kadhalika.

Eneo kubwa la soko linamkusanyiko wa watu wa aina mbalimbali, wanaouza au kufanya manunuzi ya bidhaa tofauti kwa matumizi ya nyumbani, shuleni na kadhalika.

Mfanya biashara ndogo yupo sokoni anafanya kazi ya kumuuzia mteja wake bidhaa mbalimbali za chakula zilizowekwa kwenye matenga ya plastiki, kwa bei ya jumla au rejareja

Soko kubwa linatumika na watu mbalimbali kufanya maonyesho ya biashara pamoja na manunuzi ya bidhaa tofauti, kama vile viungo vya kupikia chakula nyumbani.

Mfanyabiashara mdogo yupo kwenye genge lake, lililopo eneo la sokoni anauza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile ndizi na viungo vya kupikia nyumbani.

Mfanyabiashara yupo kwenye genge lake lililopo sokoni anauza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile ndizi na karoti kwa bei ya jumla na rejareja.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, haswa za chakula kama vile ubuyu, karanga, korosho, na viungo vya kupikia nyumbani.

Soko kubwa linalotumika na wafanyabiashara kuuza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: ndizi, maembe, nyanya, karoti na kadhalika.

Bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile vitunguu na nyanya, zilizopangwa kwa mafungu kwenye soko kubwa linalotumika na wafanyabiashara wa aina tofauti.

Watu wengi wako kwenye eneo la soko, wakifanya shughuli ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali, haswa za chakula kama vile ndizi, mboga za majani na kadhalika.

Taasisi inayowapa watu wa kipato cha chini, huduma mbalimbali za kifedha kama vile akiba, bima na kadhalika, ili kuwawezesha kuanzisha au kuendeleza biashara ndogondogo.

Mfumo wa kifedha unaotumia kifaa maalum kwaajili ya kupokea, kuhifadhi na kutoa pesa na zinawezesha watu kufanya miamala ya aina mbalimbali.

Mfumo maalumu wa kisasa unaowawezesha wateja kuweza kutuma ,kupokea na kuhifadhi pesa kupitia kifaa kinachoitwa simu ya mkononi .

Nyumba kubwa nzuri ya kisasa iliyojengwa kwenye maeneo tulivu kwa kufuata misingi husika, inayojishughulisha na utoaji huduma tofauti za kibiashara kama vile kupangisha, kukodisha ama kununua.

Nyumba kubwa, nzuri ya ghorofa, imejengwa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kibiashara kwa wateja wake, kama vile kukodisha au kupangisha.

Eneo la kifahari la kisasa la mkusanyiko wa maduka mbalimbali, yanayouza bidhaa ya kama vile: nguo za jinsia ya kike au kiume, pamoja na viatu.

Duka kubwa la kibiashara lililopo ndani ya sehemu ya mkusanyiko wa vituo vingine vinavyojihusisha na uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile makoti ya suti.

Duka kbwa la kisasa, lililopo ndani ya eneo lenye mkusanyiko wa biashara mbalimbali, limejikita na uuzaji wa bidhaa tofauti kwa wateja wake kama vile vinywaji.

Duka kubwa lililopo ndani ya sehemu ya mkusanyiko wa vituo mbalimbali vya biashara, linajihusisha na uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile viatu vya ngozi vya jinsia ya kiume.

Eneo lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya kibiashara, yanayouza bidhaa tofauti, kama vile; nguo za watoto wakike na wakiume kwa bei rahisi.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya kibiashara, yanayouza bidhaa za aina tofauti kama vile makoti ya suti ya jinsia ya kiume.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka ya aina mbalimbali ya kifahari yanayofanya biashara tofauti kwa kuwauzia wateja wao vitu kwa bei rahisi.

Duka lililopo ndani ya eneo kubwa lenye mkusanyiko wa vituo vingine vya biashara limejikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: mashati ya kiume na kadhalika.

Duka la kifahari lililopo ndani ya eneo kubwa la mjumuiko wa biashara za aina mbalimbali, linajihusisha na uuzaji wa bidhaa kama vile viatu na nguo za watoto.

Duka lililopo ndani ya eneo kubwa la kisasa lenye mkusanyiko wa biashara za aina mbalimbali, linajihusisha na uuzaji wa bidhaa ikiwemo nguo za kiume.

Duka kubwa lililopo ndani ya eneo la kisasa lenye mkusanyiko wa vituo mbalimbali vya kibiashara, inajikita na uuzaji bidhaa tofauti kama vile nguo.

Duka kubwa la kibiashara linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za vyakula kama vile: mbogamboga, matunda na viungo vya kupikia nyumbani.

Duka kubwa la kisasa lina mkusanyiko wa bidhàa mbalimbali haswa za chakula za matumizi ya kila siku, zilizopangwa kwa muonekano mzuri ili wateja waweze kuona na kununua.

Duka kubwa linatumika kwa ajili ya kufanya biashara kwa njia ya kuuza bidhaa mbalimbali, za kike au za kiume kama vile mafuta ya kujipaka.

Mteja yupo ndani ya duka kubwa lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali zinazouzwa kwa bei rahisi, anafanya manunuzi ya vitu husika kulingana na uhitaji wake.

Duka kubwa la kisasa linatumika kwa ajili ya kufanya biashara ya uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile viatu vya michezo vya jinsia ya kike au kiume.

Duka kubwa lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kila siku, haswa nyumbani kama vile: nyanya, karoti, hoho, zinazouzwa kwa bei rahisi.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kufanyia biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: soda, maji, juisi na vyakula vingine.

Duka kubwa zuri la kisasa linatumika kwa ajili ya kufanya biashara ya bidhaa mbalimbali haswa za chakula kama vile vinywaji na kadhalika.

Bidhaa mbalimbali za chakula kama vile ndizi, mananasi, maharage ya njano, na mekundu yamepangwa kwa muonekano mzuri, kwenye duka kubwa la kibiashara.